Kuna shindano ambalo linaendelea, kuna watazamaji wengi, mashabiki wengi, kuna Raila Odinga ambaye ameketi pia kuna rais William Ruto, hao wanajaribu kushangilia.

Ni jaji mkuu wa koti, kwa jina anaitwa Martha Koome. Anatoa hotuba, katika umati.

Kuna foleni ambayo imepangwa katika usajili hapo, kuna mtu ambaya anawasaidia kusajili, na pia ako na vifaa ambazo anatunia kama anaona kipatanishi kiko hapo.